Hapa ninaona umati mkubwa unaonekana kuwa watu hawa ni wanachama wa mrengo fulani wa kisiasa na wamekuja hapo kuhudhuria shughuli inayoendelea wote wamevalia nguo ya samawati na kofia samawati kichwani.

Hapa ninaona mtaro iliyojaa kando ya barabara ya mji mkuu. Nadhani mitaro hii ni bomba ya kupitisha maji taka pamoja na maji wakati wa mvua.

Hapa ninaona umati mkubwa wa watu walioketi katika sehemu moja wa uga wa kandanda. Pande ingine kuna wachezaji walioshikana mkono tayari kucheza kandanda, wakipanga vile watakavyo cheza vizuri. Mashabiki wao wanaonekana kuwa wenye furaha.

Hapa ninaona watu wanne. Kati yao, mmoja mwanamume, wengine watatu ni wanawake. Waonekana kuwa wako katika kituo cha serikali ama ofisi jumla ya Serikali kwa kuwa kuna mabahasha na vifaa tofauti walivyopanga mezani ya kushughulikia watu.

Hapa ninaona watu wengi waliosimama na kwa jumla ,wengi ni wanawake kunaonekana kunao aliyeketi na anasaidia waliosimama ili kujaza fomu ila sijui fomu hizi ni za nini lakini kwa mwangalio wangu ni sekta ya serikali.

Hapa kunaonekana kuwa mji na mji huu unaonekana kudhorora kwa sekta ya mazingira kwa kuwa kwenye mitaro ya maji kuna taka nyingi zilizotupwa humo. Pia kuna watu ambao wanatembea kwenye pilkapilka zao za kila siku. Kuna magari na barabara.

Hapa ninaona watu wengi walioketi na kuangalia kwenye kompyuta. Wamo katika jumba moja. Yaonekana kuwa jumba hii ni eneo la kusomea somo la kompyuta kwa kuwa kila mtu ameketi na kuangalia kwenye kompyuta.

Hapa ninaona wachezaji wa kandanda waonekana kuwa na furaha kwa kushangilia kwa kuwa wanabeba kikombe cha ushindi. Waonekana kuwa walituzwa kuwa washindi wa mwaka huu pia washindi wamevalia medali shingoni na kuna ambaye amebeba mpira kwa sheria ni mpira wa kandanda.

Hapa nimeona wafanyikazi wengi, wote wamevalia barakoa na nguo za kikazi ni wafanyikazi wa kituo cha huduma Kenya. Huduma husaidia watu wanaokuja kujitafutia certificate ya kuzaliwa kwa mtoto wao au hata kitambulisho.

Hapa ninaona kituo cha serikali cha huduma. Huduma hupatikana katika miji yote ya Kenya. Huduma huwasaidia watu kupata mahitaji kama certificate ya kuzaliwa kwa mtoto ama kitambulisho. Katika picha hili ninaona wafanyikazi kadhaa na pia kuna watu waliokuja kupata usaidizi.

Hapa ninaona watu kadha wa kadha viongozi wapinzani katika inchi ya Kenya kama vile Raila Amolo, Wetangula na watu wengine wengi. Wanaonekana kuwa wenye furaha wakiwa katika chama chao cha PNU.

Hapa ninaona wachezaji wawili, mchezaji mmoja ni mkenya na ana mpira ya vikapu, wanaonekana kuwa ni wachezaji wa michezo wa vikapu, wako katika uga mkubwa na mna viti iliosazwa maana hamna mtu ambaye anakalia.

Hapa ninaona umati wa watu, unaonekana kuwa kulikuwa na mchezo katika uga huu. Uga huu unaonekana kuwa niwa Nyayo. Watu hawa walikuwa wamekuja kushangilia mchezo iliyoandaliwa hapa.

Hapa ninaona rais mstaafu bwana mzee Uhuru Muigai Kenyatta, yupo pamoja na viongozi wengine wenye umaarufu. Waonekana kuwa wana furaha ueda alikuwa ameeda katika safari zake kukutana na watu.

Hapa ninaona wachezaji, Kwa mwangalio wangu ni kama wameshinda, ama ni mwisho wa mchezo au mwanzo wa mchezo . Pia kwenye huga huu kuna mashabiki wao. Washabiki wao wamekaa kwenye viti wengine wakiwa wamesimama na kuwashangilia wachezaji wao.

Hapa ninaona viongozi wapinzani wa nchi ya Kenya akiwemo mkubwa wao mzee Raila Amolo Odinga. Watu hawa wako katika chama Cha Chungwa ikipendwa ODM na hutetea katika maswala ya nchi.

Hapa ninaona umati mkubwa wa watu. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha na ni mashabiki wa timu ya kenya ilhali sijajua kama ni washabiki wa timu gani ama ni mchezo gani lakini katika mwangalio wao wanaonekana kuwa wenye furaha.

Hapa ninaona watu wengi katika kituo cha huduma. Watu hawa wanaongoja msaada mbalimbali pia kuna wafanyakazi na kuna tarakilishi na kompyuta za kusaidia hawa watu. Huduma Kenya husaidia watu ili kupata mahitaji zao kama kupata certificate ya kuzaliwa kwa mtoto ama kupata kitambulisho.

Hapa ninaona watu wengi walioketi kwenye viti wanaoneka kuwa wanasubiri kupata usaidizi kutoka kituo cha huduma kenya. Huduma kenya ni eneo ambalo watu hukuja kupata usaidizi kama certificate kuzaliwa kwa mtoto ama vitambulisho vyao.

Hapa ninaona watu wengi wakiwemo wachezaji waliovaa jezi ya rangi samawati pia ninaona mashabiki wao walioketi nyuma yao. Wachezaji hawa ni wa mchezo wa mpira wa kikapu wanaonekana kuwa wanashangilia wenzao walio jitoza nyanjani kukabiliana na timu ya upinzani.

Hapa ninaona mheshimiwa ajadi, naibu rais, Bwana Rigathi Gachagua. Aonekana kuwa alikuwa anafanya uzinduzi katika chumba cha Huduma Kenya. Huduma Kenya huwasaidia watu katika kupata certificate ya kuzaliwa kwa watoto au hata kupata vitambulisho.

Hapa ninaona wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wanacheza kandanda, wamevalia nguo ya kijani mwingine nyeupe na samawati. Nao pia watu wengi mashabiki wao walio kaa katika uga.

hapa ninaona umati mkubwa wa watu, watu hawa wako upande moja wa uga wanashangilia wachezaji hawa wanaonekana wanacheza mpira wa voliboli , kunao wa nguo la kijani na pia wa nguo nyeupe.

Hapa ninaona watu wengi wakiwemo mashabiki walioketi kwenye uga na kuwashangilia wachezaji. Wachezaji hawa wamo uwanjani waonekana kuwa kwenye furaha kwa kuwa huenda wameweza kuwazaba mabao wapinzani wao.

Hapa ninaona wasichana wanne, wanaonekana kuwa na furaha na wamevalia mavazi ya Kenya. Ni kama ni wachezaji wa mpira wa kikapu kwa kuwa aliyenyuma yao ameshikilia mpira hizo.

Hapa naona watu wengi wakiwmowafanyikazi huduma Kenya kutokana sare walizovaa pia Kuna watu wamekuja kupata usahidizi huduma Kenya upatia watu usaidizi wa kupata satifiketi ya kusaliwa Kwa mtoto au hata vitambulisho.

Hapa ninaona umati mkubwa wa watu, pia kuna rais mstaafu mzee Uhuru Mwigai Kenyatta, pamoja na watu wakuu, kama vile maraga, hapa ilikua wakati wa uwapisho wa uhuru kuwa Raisi mkuu wa kenya.

Hapa ninaona umati mkubwa ulio nyuma ya Rais mstaafu Mzee Uhuru Muigai Kenyatta. Hapa ulikuwa ni wakati Bwana Kenyatta alikuwa anachukua hatamu ya kuwa Rais kwa kuwa alikuwa anashikilia Biblia ili kuweza kupata fursa ya kuwa Rais.

Hapa ninaona wachezaji kadhaa katika uga huu pia kuna washangiliaji wao. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wenye furaha na ninadhani kuwa wameweza kushinda wapinzani wao.

Hapa niniona wanawake kadhaa, ambao ninadhani ni wachezaji wa kandanda, pia kuna watu ambao wamekuja kushangilia wachezaji hawa.

Hapa ninaona mashabiki wa kiasili wa nchi ya kenya, kwakua wamevaa manguo zenye bendera ya Kenya, pia wengine wamejipaka rangi ya bendera Kenya, kuashiria wanapenda kushangilia nchi ya Kenya.

Hapa ninaona watu kadhaa waliokuja kufanya uzinduzi katika kituo hichi cha huduma. Huduma huwasaidia watu kupata kitabulisho na certificate ya kuzaliwa kwa mtoto.

Hapa ninaona uigizaji wa mchezo wa kandanda. Kuna wachezaji kadhaa. Wawili waonekana wakingangania mpira . Kando yao kuna uwanja mkubwa wenye maandiko FKF. Pia kuna watu wanaowaangalia waigizaji wa mpira .

Hapa ninaona wafuasi na viongozi wengi wa pinzani wa nchi ya Kenya. Wamo katika chama cha KANU na wamo katika shughuli zao zakila siku wakionekana kuwa wenye furaha kwa kuwa kuna mmoja ambaye amepatiwa cheti na wenzao wamo wakifurahia.

Hapa ninaona watu wawili nadhani ni wasimamizi katika kituo hiki cha huduma kenya kwa maana kuna lable iliyoandikwa huduma kenya. Huduma husaidia watu kupata bidhaa kadha wa kadha kama certificate ya kuzzaliwa kwa watoto.

Hapa ni katika kituo cha huduma kwa kuwa yameandikwa Huduma Kenya. Pia kuna mwanamke aliyevaa sare za huduma. Inaonekana kuwa yeye ni mfanyakazi katika kituo hichi cha Huduma Kenya. Huduma husaidia watu kupata certificate ya kuzaliwa kwa mtoto au kitambulisho.

Hapa ni naona watu kadhaa walio na furaha bashasha kweli. Watu hawa ni mashabiki wa timu na wamevalia manguo ya nchi ya kenya. Wengine wako na michoro katika uso yao kwa bendera ya kenya. Yaoneka kuwa ni mashabiki wa kweli wa kenya wanafurahia timu yao.

Hapa ninaona watu wengi waliosimama na wengine wameketi chini ya hema. Waonekana kuwa watu hawa wanatoka shirika fulani kutokana na sare walizo zizivaa kwa kuwa zote zinafanana. Hawa watu wamekuja kuwapatia watu wengine usaidizi katika eneo hili.

Hapa ninaona umati mkubwa. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha kwa kuwa wamekuja katika puga huu ili kushabikia timu yao.

Hapa ninaona umatu mkubwa wa watu. Watu hawa wameketi kwenye ugaa na wanaonekana kuwa ni mashabiki wa timu hii. Kuna timu mbili wenye wamevaa nguo ya samawati na wenye wamevaa nguo ya kijani wanaonekana kuwa kwenye bashasha kwa kuwa ni mchezo wa kandanda.

Hapa ninaona watu wengi. Watu hawa wameketi kwenye viketi. Pia kuna msimamizi ambaye amevaa sare za kikazi. Eneo hili ni Huduma Kenya. Hapa ndipo watu hukujia kupata usaidizi wa kupata certificate za kuzaliwa kwa mtoto au hata vitambulisho vyao.

Hapa ninaona wasichana kadhaa mnao watu waliosimama kando ya uwanja wa kucheza mpira wa kikapu. Wasichana hawa wanaonekana kucheza mpira wa kikapu na wanaonekana kuwa na furaha.

Hapa ninaona watu watatu , wanawake wawili na mwanaume mmoja, watu hao wawili wanaonekana kuwa wamekuja kupata usaidizi maana aliye kando yao ni mwanamke katika shirika la huduma Kenya kutoka na sare alizo zivaa za kikazi, huduma Kenya mi mahala ambapo watu hukuja kupata usaidizi kama certificte ya kuzaliwa kwa mtoto au vitambulisho.

Hapa ninaona watu wengi waliosimama na wenye wameketi wamevalia nguo za kijani na ingine nyeupe na wanaonekana kuwa ni wa timu wa Gormahia au ni washabiki wa timu wa Gormahia, timu inayojulikana nchini Kenya. Wamewasha moto ili kupasha ngoma wanapocheza isikike mbali.

Hapa ninaona rais mstaafu mzee Uhuru Mwigai Kenyatta ameshika mkono mwanamke aliyekando yake pia kuna watu wengi nyuma yao na watu wamevalia sare kama ile ya rais mstaafu, inaonekana kuwa walikuwa katika mkutano wao ya chama yao ya Jubilee.

Hapa ninaona wachezaji walio uwanjani, inaonekana wangangane kifura ili katika mashindano hii. Pia mna watu wengi walio keti kwenye uga ambao walikuja kushangilia wachezaji hawa.

Hapa ninaona watu wawili wanaume, mmoja daktari mwingine mgonjwa. Wamo hosiptalini na daktari huyu anamhudumia mgonjwa huyu aliyesimama kando yake.

Hapa ninaona bano nyeusi yenye maandiko nyekundu, limeandikwa Jubilee Mbele Pamoja, ni chama cha upinzani katika nchi ya Kenya na ilikuwa chama ya rais mstaafu mzee Uhuru Muigai Kenyatta.

Hapa ninaona watu wengi waliosimama kando ya meza wanaonekana kuwa na furaha pia naona jaji mkuu Martha Koome akimsalimia mwanaume fulani na wanaonekana kuwa na furaha.

Hapa ninaona watu wengi na wote wamevalia barakoa. Wamo nje ya kituo cha shirika la uamiaji. Ni kama ni wakimbizi kutoka nchi tofauti tofauti ambao wamekuja kupata usaidizi.